Ofisi yenye vitabu. Hii inaweza kuwa ofisi ya mwalimu, mwanafunzi au mfanyikazi wa utamili yoyote inayohusiana na masomo tafita au kazi za kitaalam.

Kifutio cha ubao ambacho kinatumika kusafisha maandishi kwenye ubao ama wa kawaida wa darasani. Kifutio hiki kimeundwa kwa mbao upande wa chini.

Kundi la wanamichezo wenye ulemavu wa miguu walioko kwenye viti vya magurundumu, wakiwa wamevalia mavazi ya mazoezi ya boli, na baadhi yao wakiwa wamevalia gloves na kofia za kulinda kichwa.

Mwanariadha mlemavu kutoka Kenya akiwa kwenye kiti maalum cha mashindano ya mbio kwa watu wenye ulemavu na aanavaa t shirt nyeusi. Hapo juu imeandikwa Kenya.

Sehemu ya ukuta wa darasani ambapo kuna mapango ya kufundisha juu kabisa .Kuna mipango ya alfabeti kutoka herufi m na r zikiwa zimeandikwa kwa mwandiko wa mikono.

Kitabu cha kiada chenye kichwa Haydn Richards Junior English 2 new edition hiki ni kitabu cha lugha ya kiingereza kinachotumika kwa wanafunzi wa shuleni ya msingi hasaa katika madarasa ya chini.

Wachezaji wa timu ya soka ya watu wenye ulemavu wa mguu wakicheza uwanjani. Wanaume hawa wamevalia sare rasmi za timu ya yaifu ya Kenya. Mashati mekundu yenye maandishi Kenya na suruali fupi za kijani kibichi.

Kundi la wanaume wanaocheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa ardhi ya kijanja. Kilicho cha kipekee ni kwamba wachezaji wote ni watu wenye ulemavu wa mguu mmoja na wanatumia mgonga.

Mlango wa mbao wenye karatasi iliyobandikwa no imeandikwa no exit for student. Wanafunzi hawarushiwi hawaruhusiwi kutoka kupita lango huu inaweza kuwa ni sehemu ya shule au tasisi ya elimu ambapo mlango huo ni kwamatumizi ya walimu.

Hii picha inanionyesha nyumbani, kwa hii nyumbani inakaa kama ghorofa. Mabati yake ni rangi ya red .

Hii picha inanionyesha bango lililowekwa kwa kwenye nguzo ya mlingoti au nguzo ya jengo. Bango hilo lina rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe yaliyoandikwa maneno yafuatayo.

Mwanariadha mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu akijiandaa kurusha mkuki. Anaonekana akiwa uwanjani akiwa amevalia fulana nyekundu na nimeona.

Sehemu ya mbele au upande wa nyumba lile, na nyasi za kijani zilizopandwa vizuri kwenye ua lililofungiwa na sakafu ya rangi ya udongo.

Hii ni kitabu ya kiswahili. Kunayopicha inaonyesha matumizi ya hiki na hivi. Kuna kijana mmoja hapo chini na kuna mwingine uko juu.

Inaonekana mlango ya shule, mlango reke ya rangi yake ni nyekundu na hii class ni gredi si inaonekana na.

Mbio za walemavu wa macho katika mashindano ya Rio twenty sixteen karalan games mshiriki wa Kenya aliyevaa jezi nyekundu yenye maandishi ya Kenya na jina Kimani

Jengo la darasa la shule ya msingi, lililojengwa kwa kutumia kuta za matofali na paa la bati. Jengo hili lina madirisha mengi ya chuma yenye ndondo kwa ajili ya usalama.

Wanaridhaa wa Kenya waliokamilisha mbio katika mshindano ya mchezo ya watu wenye ulemevu. Wanariadha wawili wa mbele, wana vichwa vilivyofungwa vitambaa vya kijani.

Hapo ni ndani ya ofisi ya shule na hapo meza juu yake imewekwa vitabu vya kingereza ama vitabu ya computer science .

Hii picha inanionyesha mwanariadha wa baiskeli akiwa anaendesha baiskeli ya mashindano ya rangi ya kijani kibichi barabarani, anaendesha baiskeli huyu amevaa mavazi maalum ya mchezo ya rangi nyeusi yenye kuchorea rangi tofauti pamoja na kofia ya usalama.

Maabara ya kompyuta au kituo cha mafunzo ya kihela, chenye kompyuta kadhaa zimezopangwa kwenye meza kando ya ukuta.

darasa la watoto wadogo labda wa chekechea au darasa la kwanza. kuna alama za alfabeti kutoka a mpaka d zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo kwa mwandiko.

Cha watu waliokua kwenye mazingira ya pwani wakijihusisha na mchezo wa mashoa hasa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Mtu aliye katikati ameketi kwenye mashao maalum.

picha linaonyesha bango la kielimu liliowekwa ukutani darasani likiwa ya saa na mfano wa maneno yanayoonyesha jinsi ya kusoma saa kwa kingereza

Hii picha inaonyesha watu wanne na watu ni watu wa mchezaji. Mmoja anavaa tishati ya buluu, mwingine anavaa tishati ya nyekundu na wanakimbia. Mmoja hapo mbele yake imeandikwa Kenya.

Hii inakaa ni ofisi, na hapo inakaa mahali ya kuweka vitabu na vitu ingine, na hapo kuna kitu imechorwa hapo kwa juu.

Bodi hii imechorwa vitu mingi na inakaa ndani ya class ya watoto na hapo huko juu imeandikwa great progress na hapo chini imechorwa samaki na vitu ingine.

Picha hii inanionyesha mlango wa darasa uliochorwa kwa rangi ya nyekundu. Juu ya mlango kuna kibao kilicho andikwa Grade one C hii inanionyesha kuwa ni darasa la gredi ya kwanza.